Watu wawili ambao wamebeba vyombo vya kupuliza dawa, wamevaa na kujifunika ili kuzuia hatari, wako katikati ya vibanda vya kuuzia aina mbalimbali za mboga sokoni, makaratasi tofauti yamefunika baadhi ya sehemu za kuuzia, kando kuna jengo ambalo limepakwa rangi nyeupe na nyekundu.

Mama ambaye ameketi na kumbeba mtoto mwenye umri mdogo, muuguzi anamdunga sindano na wako ndani ya chumba cha matibabu ambacho mlango wake ni wa rangi ya kijani kibichi. Wamevalia barakoa.

Vitanda vingi vya kuuguza wagonjwa ndani ya chumba kilicho kua na mwangaza mzuri, katikati muuguzi mmoja amesimama ambaye amevaa sare za kazi pamoja na barakoa, juu kwa ukuta wa sehemu ya mbele kuna runinga inayoonyesha picha, viti vya plastiki vimepangwa vizuri hapo ndani.

Chumba cha matibabu, ambapo daktari wawili wanashirikiana kumshughulikia kwenye sehemu ya mdomoni. Kabati la kiofisi lenye rangi nyeupe kwenye ukuta ambalo limepangwa aina mbalimbali ya madawa.

Wanawake wawili wanao tabasamu mmoja wao akiwa amevaa mavazi ya muuguzi na mwingine vazi lenye rangi ya manjano wameonyesha pango la kiafya kipakatalishi juu ya kabati ya kiofisi nyeupe.